Huu ni ufukwe mweupe wenye mchanga laini karibu na bahari kuna mimea mingi ya kijani kibichi ikiwemo vichaka vikubwa na miti mirefu ya minazi, ufukwe huu unaonekana tulivu mahali pazuri pa kupumzika.

Hii ni nyama choma iliyochomwa kwenye vijiti iliokolezwa na viungu na kuandaliwa na vipande vya vitunguu nyekundu, matangu na nyanya. Imewekwa katika gazeti.

Rundo kubwa la fanaka iliyovunwa, labdaa mpunga, likiwa limetandazwa ardhini. Watu wachache wanasimama karibu, mmoja akitumia jembe juu ya rundo. Kamba za rangi nyekundu, nyeupe na bluu zimetandazwa kando ya rundo.

Watu kadhaa wamekusanyika wengine wakiwa wamekaa chini karibu na migomba iliyovunwa. Mazingira yanaonyesha shughuli za kilimo huku mimea na udongo vikitawala eneo lote. Kuna ndizi nyingi zilizopangwa tayari kwa usafirishaji au uuzaji.

Ndizi nyingi zimetundikwa mishina mirefu tayari kuvunwa. Migomba imesimama wima shambani ikionesha matunda mengi. Rangi ya manjano inaashiria ukomavu kamili. Bustani nzima inaonekana yenye rutuba imejaa uhai.

Muuza chakula barabarani amesimama karibu na meza iliyojaa chakula vya aina mbalimbali, amevaa kofia nyekundu na fulana nyeusi yenye picha. Bidhaa zilizoko ni pamoja na viazi, mkate na vitafunio vingine. Mteja mwingine anaonekana.

Jigini nyeupe iliyokamuliwa juu ya kitambaa safi karibu yake kuna sufuria iliyo na kiwevu pengine maziwa au maji. Hii inaonekama kama mchakato wa kutengeneza jibini au rikota nyumbani.